Kundi la watu wako kwenye sherehe au tukio la kisiasa labda nje ya jengo katikati ya umati kuna, mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi na kofia nyekundu. Alipokea cheti au hati kutoka kwa mwanaume mwingine aliyeva suti nyeusi. Kuna watu wengi kadhaa wamemzunguka.

Kikao hiki cha mahakama, au kusikilizwa kwa kesi muhimu, kinaashiria shughuli rasmi ya kisheria nchini Kenya. Majaji watatu wameketi mbele ya meza ndefu nyeupe iliyofunikwa na kitambaa. Majaji wote watatu wamevalia joho rasmi. Pana bendera nyuma ya majaji.

Picha ya cheti cha kuzaliwa kutoka Jamhuri ya Kenya kimeandikwa Certificate of Birth katika wilaya ya Mashariki na kuzaliwa kumeandikishwa katika Embu Magharibi, cheti hicho kimesaigniwa na kina rangi nyeupe naya waridi.

Kundi la majaji au wanasheria wamevalia majoho meusi ya mahakama na wamesimama ndani ya mahakama au chumba kingine rasmi cha kisheria, wamesimama nyuma ya dawati refu la mbao lenye vifaa kama maikrofoni, karatasi na vitabu, baadhi yao wanashikilia nyaraka wakitazama chini kwenye karatasi.

Kwenye uwanja wamichezo kuna wanaume wengi waliokusanyika kwa wingi. Wengi wao wakiwa wamevalia mashati mekundu. Rangi hiyo ya shati inaonekana kuwa alama ya timu wanayoishabikia au kuiwakilisha. Hali hii ya ushindani na mshikamano inadhihirika kupitia mavazi yao.

Bomba hili kubwa linalofanana na bomba la maji au majitak linapita chini ya barabara au kiungo cha saruji. Bomba hili limeunganishwa na ukuta wa saruju uliojengwa kwa usawa unaoashiria ni sehemu ya miundombinu ya barabara au dalaja au kizuizi cha maji.

Timu inayocheza kwenye uwanja wa michezo imekusanyika pamoja, wakiwa wamekumbatiana mabega kanakwamba wanajadiliana jambo, hawa ni wanaume waliojengeka kimwili na wamevalia shati za manjano isipokua mmoja aliyevaa shati ya waridi ambaye huenda ni mwamuzi.

Timu hii ya raga wanasherehekea ushindi, wamevalia jezi nyekundu na nyeupe. Wanaoneka wakiwa na furaha tele. Mikono yao mingi imeinuliwa juu. Wawili kati yao wanashika kombe, huku Kombe lina sanamu za tembo wawili.

Chama cha kisiasa kinafanya mkutano wa hadharani nje ya jengo ya timu ya kisasa ya ODM. Mwanaume mmoja anahutubia wananchi mbele ya kipasa sauti, huku wanaume wengine wa chama hicho wakiwa wamesimama pembeni yake wakiwa wamevaa kofia zinazofanana, kana kwamba wanamuunga mkono.

Kwenye uwanja wa michezo, watu wameketi kuzunguka umati mkubwa wakitazama wanawake wakicheza handiboli au voliboli, wanawake watatu wanashindania mpira kwa nguvu, wanawake wanacheza kwa timu mbili, timu ya buluu na timu nyeupe.

Kwenye umati huu kuna wanaume na wanawake waliovaa mavazi mengi ya rangi nyekundu na baadhi yao wamevaa ya kijani, mavazi haya yanawakilisha rangi za bendera ya taifa la Kenya watu wanafurahia na kuna mwanaume aliyepiga picha.

Kundi hili la watu lina watu wengi, wanaonekana wakiwa kwenye uwanja wa michezo au tamasha. Mwanamke aliye katikati ana nywele nyingi zilizosimama amevalia miwani ya jua. Amejifunga bendera ya Kenya mgongoni. Anashikilia feni ya mkono yenye rangi ya manjano.

Watu watatu wenye shauku huenda ni mashabiki wa michezo wamepaka rangi ya bedera ya Kenya nyeusi, nyekundu na kijani kimbichi usoni mwao. Wote wamevaa mashati mekundu na mmoja amevaa shati nyeupe yenye neno Kenya.

Katika uwanja wa michezo huu, watu wanaonekana wamama na wababa kuwa na furaha, wanashangilia huku wengine wakiinua mikono, mmoja anaonekana kuwa ameshikilia moto, mama mmoja ameinua scaf lake kuonyesha jina Gor Mahia.

Martha koome anaonekana akiwahutubia watu, amevaa koti la buluu na ameketi kwenye kiti cheusi, anavaa miwani na mbele yake kuna kipaza sauti, nyuma yake kuna maandishi ambayo imeandikwa jsc.

Wanaume, wadogo kwa wazee, wanashangilia kwenye uwanja huu wa michezo. Wanaume wengine wameketi wakiwaangalia wanaume wengine kwenye uwanja wa michezo. Wote wanainua mikono kuonyesha umoja.

Kundi la wanaume na wanawake limesimama ndani ya ofisi ya umma wakiwa wamevalia mavazi rasmi yanayoakisi heshima ya mazingira hayo, kila mmoja wao anaonekana akiwa makini na mtulivu, huenda wakisubiri huduma au kushiriki katika kikao muhimu.

Hii ni jengo jeupe iliyoandikwa Huduma Kenya, yenye madirisha ya vioo vya kijivu, wafanyikazi wake wamesimama nje ya jengo hili katika eneo la wazi wakiwa wamevalia mashati meupe na suruali nyeusi.

Mwanamke huyu ni mashuhuri na mwenye mamlaka amevaa mavazi yake ya kikoti, ni wazi kuwa ni kiongozi mkuu wa kimahakama au kisheria yeye ni jaji mkuu wa Kenya.

Kwenye ofisi ya serekali kuna mabango yaliyoandikwa Huduma Centre . Karani anamtazama afisa aliyevalia sare kamili kwa tabasamu . Karani huyo ana kompyuta mbele yake na anamhudumia afisa huyo ambaye ni mteja kwa wakati huo.

Mawakili hawa wengi wamevaa mavazi yao kamili ya kitaaluma, wakiwa wamejipanga kwa mpangilio rasmi. Wawili kati yao wanaonekana wakila kiapo rasm ili waweze kutambuliwa na kuithinishwa kwa mawakili halali wa kuwakilisha watu kisheria.

Ndani ya chumba cha ofisi mheshimiwa Raila Odinga ameketi mbele ya kamera na pembeni yake kuna ubao mweupe, upande wake wa kushoto wamesimama wanaume waliovaa suti rasmi kana kwamba wanasubiri maagizo au mkutano kuanza.

Mwanamke huyu anahutubia. Amevalia joho jekundu na nyeusi. Ana shingo nyeupe. Mwanamke anatabasamu usoni. Amesimama nyuma ya kinara cha mbao. Kuna kipasa sauti mbele yake. Inaonekena kama tukio rasmi la mahakama au serekali.

Mwanaume ameketi nyuma ya dawati lenye kompyuta akiwa amevalia suti. Mbele yake, kuna mstari mrifu wa wanaume na wanawake, wakawaida wakiwa na nyaraka mikononi mwao. Anaonekana kuwa hudumia mmoja baada ya mwingine.

Uwanja huu wa michezo kuna umati mkubwa wa watu waliokusanyika kushuhudia mechi ya mpira wa miguu. Mashabiki wamejaa sehemu kubwa ya uwanja huku wakiwa na shauku kubwa ya kutazama mchezo unaoendelea. Ndani ya uwanja kuna wanaume wanaocheza mpira kwa nguvu na ustadi wakitumia mpira wa rangi ya buluu.

Mchezo huu wa soka unaendelea kwenye uwanja wenye nyasi. Wachezaji kadhaa wako uwanjani wakiwa wamevalia jezi za timu mbili tofauti. Timu ya kwanza ina wachezaji watatu ambao wamevalia jezi za kijani. Timu ya pili ina wachezaji wawili wamevalia jezi za rangi ya dhahabu. Uwanja una watazamaji wengi.

Hii ni tukio kubwa la hadhara, linaloonekana kuwa mkutano wa kijamii, au kambi ya matibabu. Lililofanyika nje, chini ya nyeupe hema kubwa. Kuna umati mkubwa ya wati wa rika na asili mbali mbali wakiwa wamekusanyika.

Mteja huyu anahudumiwa, mwanamke mteja ameketi kwenye kiti chekundu, ana nywelle refu za rasta anatizama kompyuta, mwanamke mhudumu amekaa upande wa pili, anatoa huduma kupitia kaunta , anatabasamu usoni.

Risiti rasmi au uthibitisho wa malipo na miadi kutoka kwa idara ya uhamiaji ya Kenya ina maelezo kadhaa muhimu yanayohusiana na maombi au huduma ya passpoti. Juu ya risiti pana maagizo kama tarehe aina ya nakala na namba ya maombi.

Hili ni kundi la watu muhimu wakiwemo majaji na wanasiasa mashuhuru, wakiwa wamesimama kwa jengo rasmi linalokua ikulu au mahakama. Katikati na upande wa kushoto wa picha, kuna majaji wawili wamevalia mavazi rasmi ya mahakama.

Mwanaume aliyevaa shati jeupe rasmi, suruali nyeusi na barakoa, anachukua alama za vidole za wanaume walioko kwenye umati. Anamshika mkono mwanaume mwingine ambaye pia amevaa barakoa.

Hili ni eneo la huduma la kituo cha serikali, kuna watu kadhaa wakiwemo wafanyikazi na wateja, sehemu ya mbele kuna wanaume wawili wazima walioketi wakijadiliana au kufanya biashara, mwanaume aliyekushoto amevalia suti ya buluu na mwanaume aliyekulia amevalia shati ya rangi ya zambarau.

Watu wengi sana wamekusanyika katika uwanja huu kushuhudia mchezo. Wanaume wamevalia shati za buluu na wengine wamevalia shati za kijani, na wengine shati za manjano. Wanaonekana kufurahia na kusherehekea.

Tangazo rahisi la idara ya mahakama Jamhuri ya Kenya kuna nembo ya taifa, upande wa juu kulia pamoja na maneno hali ya idara ya mahakama na usimamizi wa haki, yakijaza ukurasa mzima.

Hii ni ofisi rasmi yenye kompyuta, mwanamke anazungumza na mwanaume ambaye anaonekana kuwa mteja, mwanamke huyo anavaa miwani na ameketi kwenye kiti cheusi, mbele yake mwanaume huyu amevaa koti la buluu na kofia nyeupe.

Huu ni umati wa watu wengi wakiwa wanaume na vijana wameketi kwenye viti vya rangi ya buluu na nyekundu jambo linaloashiria kuwa wako katika uwanja wa michezo au tukio la hadhara. Wengi wao wamevalia fulana za rangi ya chungwa na zenye nembo au maandishi yasio someka vizuri ingawa baadhi ya hawa wamevalia nguo za rangi nyingine kama; kijani, kijivu na nyeusi.

Sherehe ni rasmi uwezekano mkubwa ikiwa nikiapo au hafla ya uapisho, yenye umakini mkubwa kwa utawala na haki ya mchi ya Kenya. Mbele na katikati pana mwanamke anaye kuwa jaji au afisa mwandamizi wa mahakama, amisimama kwenye kinara cha hotuba chenye nembo ya jamhuri ya Kenya amishikilia biblia.

Kwenye kundi hili kubwa la watu, wengi wao ni wanaume . Wamesimama nje chini ya jua wanaonekana wakiwa na furaha na msisimko ,mikono yao mingi imeinuliwa juu .Baadhi yao wanashika maua, wengine wamebeba bendera kubwa ya Kenya mbele.

Kwenye mandhari hii ya manjano na nyeusi, pana picha ambayo imetumika kama bango la habari ama elimu kuhusu utatuzi wa migogoro kisheria nchini Kenya, juu ya bango kuna maandishi meupe kwenye kisanduku cheusi yanayosomeka kuonyesha usuluhishi ulio unganishwa mahakamani nchini Kenya.

Mzee amesimama juu ya jukwaa kuu lile ambalo rais wa Jamhuri ya Kenya husimama wakati wa hafla rasmi, mbele yake kuna kipaza sauti na mkononi anashikilia bibilia kana kwamba anaapa kiapo cha uaminifu, nyuma yake bendera ya Kenya imesimama wima.

Hawa ni wachezaji wawili wa mpira ya kikapu kwenye uwanja wa michezo, mchezaji wa mbele mwenye urefu amevaa jeusi, shati lilioandikwa Kenya ameshika mpira wa kikapu mkononi mwake na anaonekana kumtazama mchezaji mpinzani wake, nyuma yao kuna sehemu ya viti ya mashabiki kwenye uwanja ingawa hakuna watu.

Katika ofisi hii ya Huduma Center, kuna ofisa ambaye amevalia barakoa na nguo za rasmi, katika counter iliyoandikwa police clearance certificate .

Katika idara ya huduma za uhamiaji, ofisi ya uthibiti wa pasipoti kama ilivyoandika kwenye jengo, wanaume wanne waliovaa rasmi wamesimama pamoja. Mmoja wawo anafahamika kama Kithure Kindiki, askari aliyevaa, sare kamili, amesimama upande wawo wa kushoto, huku raia waliobeba, bahasha wakiwa upande wao wa kulia.

Hii ni tukio muhimu na rasmi la kitaifa. Sherehe ya kuapishwa kwa rais Wiliam Ruto, na viongozi wakuu na umati mkubwa wa watu wamewakusanyika. Mazingira yanaonekana kuwa ya sherehe na ya heshima.

Wanaume hawa wawili wako mezani ndani ya ofisi, mwanaume mmoja ameketi na mwingine amesimama amevalia shati jeupe, ana miwani na glavu za buluu, anaonekana akisaini au kujaza karatasi, mwanaume mwingine amesimama karibu naye amevalia sweta ya kijivu anatizama chini kwenye karatasi, nyuma yao kuna ukuta wa kijani.

Kwenye uwanja wa michezo, ndani ya kiwanja, kuna watu waliovalia jezi za buluu zilizo andikwa Bandari FC. Wanamke aliyevalia wigi la kahawia, anatabasa hukuku amishika skafu iliyoandikwa Bandari FC kwa maandishi ya buluu.

Kuna zulio jekundu sakafuni linaloashiria kuwa huu ni mkutano rasmi. Ma Martha Koome yupo pamoja na Rais Ruto, wote wakiwa wamevaa mavazi ya bluu. Afisa mmoja amesiama karibu na rais na huko nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu.

Umati huu ni mkubwa wa mashabiki. Wamesimama kwenye viunga vya uwanja. Wanaonekana wakishangilia sana. Wengi wao wamevaa shati za rangi ya buluu. Mwanamme mmoja ameshika bango kubwa la buluu.

Umati huu wa watu ni mkubwa sana. Wako kwenye uwanja wa michezo. Wengi wamevalia nguo nyekundu na nyeupe. Wanaonekana wakishangilia sana. Mikono yao mingi imeinuliwa juu. Wengine wanapiga kelele.

Kuna uwanja wa mchezo ambapo wanawake wanashiriki katika mchezo wa mikono yaani handiboli, wanawake hawa wamevalia mavazi ya michezo ya rangi nyekundu na kijani kibichi, wanaonekana wakichea kwa bidii, wakifuata sheria za michezo.

Hii ni jalada unaohusu maswala ya sheria nchini kenya. Maandishi yameandikwa kwenye picha, ni kama ya jamuhuri ya kenya, tume ya huduma za mahakama, sera ya mafunzo kwa vitendo na viambatisho, kwa idara ya mahakama na mwezi wa mei ishirini na tatu.

Hili ni tukio muhimu la kijamii au kisiasa likiwa limesheheni viongozi watu mashuhuri wakitembea nje ya jengo linaloonekana kuwa la serikali au la umma mbele kabisa tunaona wanaume wawili wenye tabasamu pana wakionyesha ishara ya urafiki na kujiamini.

Kwenye uwanja huu wa mpira wa miguu, kuna kundi la wanaume wote kutoka timu moja, bandalr FC, wakisherehekea ushindi huu wakiwa wamekumbatiana. Mwanaume moja anamshika mwenzake kichwa, kanakwamba anampongeza.

Meza hii imejaa na nyaraka muhimu ya vitabu vidogo ambavyo zinafanana kama pasipoti na vitambulisho vya taifa ya Kenya, vyeti hivi vina wenyewe, mpangilio wake unaashiria utaratibu na umuhimu wa shughuli inavyofanywa.

Kwenye uwanja, kuna hema lenye umati wa watu. Watu wamepanga foleni na wanaonekana kuwa wakaazi wa eneo hilo. Ndani ya hema kuna mwanaume aliyeketi kwenye meza ya kahawia akiwa na kompiuta, kana kwamba anawasaidia wale wanaomjia kutoka kwenye foleni.

Kwenye uwanja huu wa michezo, wamama na wababa wote wanafurahia, wameinua mikono juu na kupiga densi kwa kuonyesha kwamba wanafurahia timu zao na kushangilia. Mwanaume mmoja ana firimbi mdomoni.

Hili ni kasha lililojaa pasipoti zenye rangi ya buluu. Pasipoti hizi zimetambuliwa wazi kama pasipoti za Kenya. Juu ya kila pasipoti pana maneno ambayo yanahusisha Kenya. Yamechwapwa kwa herufi za dhahabu pamoja na nembo ya taifa ya kenya.

Mwanamke huyu anayatambulika kama B. Helene. Anajitayarisha katikati ya mahojiano. Ameketi kwenye kiti na ameva koti la rangi nyeusi na mkufu walulu. Anatabasamu akionyesha tabasamu la kirafiki na kenye ujasiri.

Wajumbe rasmi wanaume na wanawake waliovaa sare za kikazi wameshika vyeti juu ya zulia jekundu, akiwemo Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja wote wanaonekana na furaha na walio na tabasamu.

Huu ni umati mkubwa sana wa watu, wengi wao wakiwa vijana wakishangilia kwa shauku katika kile kinachoonekana kuwa tukio la michezo, labda mechi ya kandanda, wengi wao wameinua mikono yao juu wengine wakipunga mikono huku wengine wakiwa wameshikilia simu zao wakirekodi au kupiga picha.

Kwenye ofisi ya umma iliyoandikwa Huduma Center kuna dawati la mapokezi lililowekwa moja kwa moja kwenye lango la kuingilia, wanawake wawili wapo kwenye dawati hilo, nyuma yake kuna viti vinavyotumika kama sehemu ya kusubiria, na maafisa wa kaunta wanaonekana kwa umbali.

Katika eneo hili, huduma za jamii zinaendelea kama vile usajili, utoaji wa fomu au mkutano wa kutoa msaada unaofanyika nje katika mazingira rahisi. Inaonyesha jinsi huduma zinazofikia wananchi ata kama maeneo ya wazi.

Raia wengi wao wakiwa wamevaa nguo nyekundu kuashiria bendera ya taifa ,wameinua mikono yao juu, wakicheza kwa furaha wakipaza sauti huku wakipeperusha bendera ya Kenya kuonyesha kuwa wanafurahia.

Hili ni tukio muhimu linaloendelea, labda uzinduzi wa mfumo mpya, mafunzo au maonyesho ya kiteknologia yakihudhuriwa na kundi la wanaume, mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na ya kitaalamu labda ofisi kituo cha huduma za umma au maabara ya kompyuta.

Hili ni eneo la kusubiri katika Huduma Center, ofisi ya Uma. Ambapo watu wanasubiri kuhudumiwa isia ya jumla ni ya Hutulihu na kusubiri. Katika kushoto, kuna kundi la wanawake na kijana mmoja wameketi kwenye viti vya chuma na viti vya ngozi nyeusi.

Hii ni timu ya soka ya wasichana ikiwa na wachezaji kumi, wamevalia sare zenye rangi ya kijani na nyeupe huku shati zao zikiwa na nembo mbele ikionyesha udhamini au tukio la michezo, wachezaji wengine wamesimama nyuma na wengine wamechuchumaa mbele, kipa au mchezaji mmoja amevaa sare tofauti ya buluu na amechuchumaa upande wa kulia mbele.

Kwenye uwanja uliojaa watu wanaume na wanawake kuna timu mbili za wanawake zinazocheza dhidi ya kila nyingine mchezo wa handiboli. Mpira uko juu ya wavu unaotenganisha timu hizo mbili, timu moja imevalia rangi nyeupe na nyingine rangi ya kijani.

Eneo hili ni ndani ya ofisi ya umma ya huduma. Wafanyakazi wamevalia sare na maski za uso wakihudumia wateja kwenye kaunta zao, wana mazingira ya kazi yenye utaratibu na umakinifu.

Hii ni bango ya picha ya kampeni au ujume wa amani iki onyesha mwanamke Rachel. Upande wa kulia wa picha, kuna picha kubwa ya Rachel. Amevalia gauni refu, la rangi nyekundu, iliyokolea. Amekunjana mikono mbele ya kifua na ana nywele zinizosimama. Anatabasamu hafiifu na anaonekana kujiami.

Kwenye hili meza pana pasipoti nyingi za watu ambazo zimekusanywa pamoja na kushikwa katika vipandevipande, pasipoti hizi zinaonekana kuwa zinatarajiwa kuchukuliwa na wenyewe.

Kiongozi haswa rais wa Kenya anaapishwa kukua kiongozi wa nchi, hii ni kihistoria ya kipekee ikionyesha kuwa wakenya wanaweza kumtambua rais huyu kama rais wao aliyeshikilia Biblia juu na kusema maneno ambayo atafuata katika wakati wake wa kukua rais.

Hili ni kundi kubwa la watu wengi ambao wengi ni vijana na ni watu wazima, wakiwa wamekusanyika katika eneo wazi labda uwanjani au kwenye tamasha. Wanaonekana wamevalia nguo mbali mbali, baadhi yao wakiwa na nguo zenye rangi ya bendera ya kenya, huku mmoja akiwa amevaa shati ya kijani iliyoandikwa Kenya Airways.

Katika eneo hili la umma huduma Kenya, pana wafanyakazi na wateja .Jitihada za serikali za kurahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali za kiserikali na Wananchi unaonekana kukuwa unaendelea hapa.

Picha iliyopigwa kwa pembe inaonyesha ukurasa ulioandikwa kichwa, "mahakama ya mwongozo wa sera na taratibu za kiasilimali watu", ambapo maneno kwa herufi nzito, The Judiciary , pamoja na nembo ya mahakama yamezungukwa kwenye picha hiyo

Hapa ni kwenye jukuwa la tukio, ambapo watu watatu mashuhuri wamekaa kwenye viti vikubwa vya mbao vyekundu, kuna feni ya umeme katikati yao. Kushoto, kuna mwanamke aliyevaa ya nguo ya rangi bluu yenye luwaza na koti la bluu . Katikati kuna mwanaume aliyevaa ya suti ya bluu , na kulia kuna mwanamke mwingine aliyevaa nguo nyeusi na miwani.

Umati wa watu umekusanyika katika uwanja au ukumbi wa michezo wakati wa mkutano wa kisiasa, tukio la michezo sanasana au sherehe inaonyesha hisia ya umoja na shauku, watu wamesimama juu kwenye jukwaa ili kuweza kuona kilichoendelea.

Rais William Ruto amesimama katikati ya umati katika mkutano wa kisiasa akisalimia wanawake, wote wanasalimiana na wanawake wananyoosha mkono yao wakijaribu kumsalimia kwa tabasamu.

Kwenye uwanja wa michezo, kuna umati mkubwa wa watu unaokadiria ma elfu kwa ma elfu waliokusanyika kushuhudia mechi. Uwanjani kuna timu mbili zinazocheza moja ikiwa kwa rangi ya njano, na nyingine nyekundu. Mchezaji mmoja kutoka timu ya nyekundu anakimbiza mpira moja kwa moja.

Wanaume watano wako ndani ya ofisi, wanne wameketi, mwanaume mmoja ameketi nyuma ya dawati amevalia shati jeupe, mwanaume mwingine anashika karatasi, wengine wanamwangalia, ukuta nyuma una unembo, inaonekana kama mkutano au maushiriano rasmi, wote wanaonekana makini.

Draw mbili za pesa zimefunguliwa na kuwekwa juu ya meza kwenye draw hizo kumepangwa vitambulisho vingi vya wakenya ambavyo vimefungwa pamoja kwa kutumia rubbers, draw hizi niza kijivu.

Hii ni mazingira ya ofisi au kituo cha huduma kwa wateja ambapo watu kadhaa wanafanya kazi na kuwasiliana, mbele upande wa kulia kuna mwanamke ameketi kwenye kiti cha ofisi, amevaa shati jeupe na kola nyekundu na miwani ya macho, kushoto kwa mwanamke huyo ni mwanaume aliyevaa sare za kijeshi na usalama.

Kwenye uwanja wa mechi wanaume wanacheza mpira wa miguu, wamejengeka kimwili na kuna timu mbili moja ya rangi nyekundu na nyingine ya rangi nyeupe wote wanakimbizana wakifuatilia mpira.

Maandhari haya, ni ya tukio rasmi ya Uma, inaweza kuwa ni ya kisyasa au wa serikali. Rais wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta, amesimama mbele ya jukwaa amevalia suti nyeusi. Mkewe Margret, amesimama kulia kwake, amevalia nguo nyeupe. Hii ni tangazo.

Mwanaume huyu yuko kwenye foleni, ameketi kwenye kiti cha chuma. Amevalia suti la blue na mkononi mwake ana nyaraka. Nyaraka hiyo inaonyesha kwamba amelipa au riciti ambayo anaenda kutumia.

Kwenye uwanja wa michezo wanaume wanaopiga vuvuzela wanaonekana kufurahia chini ya paa la uwazi , wamevaa fulana za buluu ambazo zinaonekana kuwakilisha timu fulani na baadhi yao wamevaa mavazi ya kawaida.

Kiasi hiki kikubwa ni cha vitambulisho vya kitaifa vya Kenya, ambazo ni muhimu kwa kila mkenya. Zimepangwa kwa utaratibu na zimefungwa kwa kamba za mpira, zikia shiria mchakato wa usambazaji au uhifathi wa nyaraka muhimu za serekali.

Nembo hii iko katika hali ya picha ina duara la njano lenye mpaka mwekundu, ndani ya duara kuna mikono miwili imeshikana, mikono hiyo ina rangi nyeusi, chini ya nembo kuna maneno, Tuko Pamoja, maneno haya yana rangi ya njano, asili ya picha ni nyeusi, nembo inaashiria umoja na mshikamano.

Kwa uwanja wa uwazi usiona nyasi, kuna wanawake kadha wanaushiriki mchezo wa mpira wa kikapu kwa ari na nguvu. Wamevalia mavazi ya rangi ya buluu yakionekana kuwa sare za timu yao. Msichana moja kati yao ndiye anayeshikilia mpira.

Kundi hili la watu wengi ambao wengi ni vijana, wakiwa kwenye viti vya watazamaji ndani ya uwanja wa mchezo, labda wakishangilia timu yao. Wengi wao wamevalia fulana za rangi ya njano zenye neno pombe, iliyoonyesha udhamini au timu wanayoshangilia.

Hapa pambano la soka lenye msisimuko linaendelea, ambako wachezaji kadhaa wanaruka hewani kugombea mpira wa rangi nyekundu na nyeupe. Wachezaji wawili wakuu wanajariku kuhupiga mpira kwa vichwa vyao. Mmoja amevaa jezi nyekundu yenye nambari kumi na sita mwingine amevaa jezi ya njano yenye namba kumina tisa na jina Oteno mgongoni.

Kwenye uwanja wa michezo, wakenya wanasherehekea na wengi wao wamevalia shati nyekundu. Makundi kadhaa yanabemba bendera ya Kenya juu na watu wanaonekana wakiwa na furaha wakishangilia.

Kundi hili kubwa la watu wanaume kwa wanawake, wamekusanyika mbele ya jengo la kijani kibichi. Wengi wao wamevaa sare zinazofanana na shati za polo zenye rangi ya kijani, nyeupe na manjano, na baadhi wamevaa kofia zinazofanana. Jengo lilipo nyuma ya lina bango kubwa lililoandikwa kwa herufi kubwa "PAHALI PA MAHAKAMA"

Ndani ya ofisi ndogo kuna watu wanaume na wanawake, waliovaa suti na mavazi rasmi kuna mwanaume aliyeketi na mwanaume mwingine anaonekana akiwahutubia wenzake, kuna maandishi yanayosema Huduma Kenya.

Kundi la watu sita wamesimama mbele ya jengo linaloonekana kuwa la serikali au mahakama, ikiwezekana mahakama kuu nchini Kenya, katika mbele kuna mwanamke alyevaa suti ya buluu na miwani akisimama nyuma ya kinara wao.

Mwanamke huyu anahutubia. Amevalia rinda lenye michoro. Pia ana shanga za manjano shingoni. Anatoa hotuba kwa nguvu. Yuko nyuma ya kinara cha mbao. Juu ya kinara kuna nembo ya Kenya, inaonekana kama kongomano.

Kundi hili la wanaume, wamekusanyika karibu na jukwaa lenye nembo. Mwanamme mmoja ambaye anaonekana kuwa kiongozi, amesimama nyuma ya jukwaa na anazungumza. Ingawa kinywa chake kimefungwa. Amevalia suti nyeusi na tai ya zambarau. Wanaume wengine wamesimama karibu naye. Manthari inaashiria kuwa hili ni tukio la kisiasa.

Hii ni ofisi yenye wafanyakazi waliovaa mavazi rasmi . Wamevalia vitambulisho vinavyoning'inia shingoni kuonyesha kuwa wanfanya kazi hapo . Wanatabasamu na mtu mmoja ameketi nyuma ya kompyuta kuhudumia wengine.

Kwenye sehemu ya wageni mashuhuri katika uwanja wa michezo rais William Ruto anasimama kutoka kwenye kiti chake kwa furaha, anaonekana kushangilia kana kwamba timu aliyounga mkono imeshinda, karibu naye aliyekua kiongozi wa upinzani Raila Odinga ameketi akiwa amevaa mavazi meupe.